Duka la nguo na viatu, labda duka la kifara au la chapa fulani, tunaaweza kuona nguo zilizopangwa vizuri kwenye vibweta na viatu kwenye rafu zilizowashwa zikionyesha bidhaa mbalimbali kwa wateja. Muundo wa ndani wa duka unaonekano wa kisasa na wa kuvutia.

Jina la duka limeandikwa juu ya mlango kwa herufi kubwa na za wazi. Mlango wenyewe unaonekana kuwa wa kisasa ukiwa na fremu nyeusi na vioo vikubwa vilivyoruhusu mwanga kupenya na kuonyesha sehemu ya ndani ya duka.

Sehemu la duka la vito ambapo mapambo ya aina mbalimbali yamepangwa vizuri kwenye ukuta. Vitu vinavyoonekana ni pamoja na herini, sanduku ndogo nyekundu. Kuna pia mtoto wa maonyesho upande wa kushoto ulio na mkufu. Picha hii inaonyesha mandhari ya duka la mapambo.

Ni duka la nguo likiwa na madirisha makubwa yanayoonyesha Money Queens mbili zilizovalia nguo maridadi. Money Queen wa kwanza amevaa kofia nyeusi, fulana nyeupe na suruali nyeusi yenye mistari myeupe kando, uku wa pili amevaa kofia nyeusi, jaketi jeupe na suruali nyeusi.

Ni mlango wa duka la nguo la MRP,jina ambalo linaonekana kuangaza kwa herufi za blue na nebo nyekundu juu ya mlango. Ndani ya duka ni nguo mbalimbali zinaweza kuoenkana zikining'inia kwenye rafu na stedi.

Ni duka la nguo likiwa na nguo nyingi zilizopangwa kwenye reki ndefu. Kila reki ina nguo za rangi na mitindo mbalimbali, zikiwemo t-shirt , fulana na nguo nyingine. Juu ya nguo hizo kuna begi la shule lenye sura ya katuni ya pinki .

Ni duka la Woolworth, jina ambalo linaonekana kuangaza kwa rangi ya blue juu ya mlango wa kuingia. Duka lina madirisha makubwa na kioo yanayoonyesha sehemu ya ndani ambapo kuna watu wachache wanaoonekana wakiwa ndani ya duka.

Ni duka la nguo, likiwa na vinara vinne, vilivyovaliwa mavazi mbalimbali ya wanaume. Vinara hivi, vimeonyesha suti kamili, mashati na suruali na mashati za ya kawaida. Nguzo za piniki, na nyota nyekundu, zimeongeza mapambo kwenye onyesho la duka.

Ni rundo la nguo au vitambaa vilivyokunjwa na kupangwa vizuri kwenye rafu au ndani ya kabati. Inaonekana kuwa ni mkusanyiko wa t-shati na mashati kutokana na umbo na rangi zao mbalimbali.

Hili ni duka la nguo ikiwa na bidhaa mbali mbali ya kuuza. Katika sehemu ya juu kuna mifuko ya mikono ya ngozi yenye rangi tofauti kama vile kahawia, zambarau, kijani kibichi iliyokolea na buluu. Iliyopangwa kwenye rafu. Chini ya mifuko hiyo kuna rafu zilizojaa suruali za wanaume na za wanawake zikiwa zimetundukiwa kwenye hangers . Suruali hizi zina rangi mbali mbali ikiwemo buluu, kijivu na nyeusi.

Ni duka la nguo au bidhaa za wanaume .Likiwa na vitu mbali mbali vilivyo pangwa vizuri. Upande wa kushoto Kuna mwana serere ,amevaa shati lenye picha au muundo akionyesha jinsi nguo, inavyoweza kuonekana.

Nisehemu ya duka au ghala ambapo bidhaa nyingi zimewekwa, zikiwa zimefungashwa kwenye vifungashio vya plastiki na kupachikwa kwenye rafu au seli za kuonyeshea bidhaa, zikionyesha mpangilio mzuri wa reja reja."

Ni safu kadhaa za miwani ya jua iliyopangwa kwenye stedi au onyesho la rejareja. Inaonekana kuna aina na rangi mbalimbali za miwani zikiwa zimening'inia au kuwekwa kwa mpangilio.

Kuna meza iliyojaa mashati ya wanaume yaliyokunjwa vizuri yakiwa yamepangwa kwa ustadi na kuonyeshwa dukani. Kuna rangi mbalimbali za mashati zikiwemo nyeupe, blue , kijivu, waridi na machungwa zikionyesha mitindo tofauti ya collar na mikono.

Ni duka la kisasa la nguo na viatu likiwa na rafu za mbao zilizopangwa vizuri zikionyesha bidhaa mbalimbali kama vile fulana zenye michoro ya mafuvu, nguo za rangi mbalimbali zilizoning'inizwa na viatu vya mtindo.

Kuna kundi la watu wakiwa wamekusanyika karibu na magari kadhaa kwenye eneo lenye miti mirefu, ambayo inaonekana kuwa ni mazingira ya nje, labda bustani au eneo la wazi. Magari yaliyopo, ni pamoja na gari jeusi la kifahari lililosimama mbele na magari mengine meupe nyuma.

Ni rundo la matairi ya gari, huku tairi moja likiwa mbele na wazi zaidi likionyesha rimu yake ya chuma na muundo wa tairi, inaonekana kuwa mvuke au ukungu juu ya matairi labda kutokana na maji au mchakato kwa kusafisha.

Sehemu ya ndani ya gari, haswa viti vya nyuma na sehemu ya viti vya mbele. Viti vina vifunikio vya rangi nyepesi, labda kijivu au beige . Kupitia dirisha la nyuma, tunaweza kuona sehemu ya nje ya gari jingine la blue au kijani kibichi. Picha ina taswira ya ndani ya gari, ikionyesha mpangilio wa viti na nafasi.

Ni gari jeupe aina ya SUV ambalo linaonekana kuwa jipya na lenye muundo wa kisasa. Gari limeegeshwa nje labda barabarani au kwenye eneo la maegesho na kuna miti na nguzo za umeme nyuma yake.

Kuna gari kubwa la kifahari aina ya SUV, iliyoonekana kama Toyota Landcruiser Prado, lenye rangi ya kijivu iliyoko au nyeusi. Gari hili limeegeshwa kwenye eneo lenye changarawe au vumbi, linang'aa likiashiria limetunzwa vizuri. Kuna raki ya mizigo kwenye paa la gari.

Gari la zamani la Land Rover aina ya Pickup lililopakwa rangi ya kijani kibichi. Gari hii linaonekana kuwa katika hali nzuri likiwa na sehemu ya nyuma ya wazi yenye kuta za mbao. Nambari ya usajili ya gari ni KEB 974 inaonekana wazi kwenye bamba la leseni.

Gari dogo jeupe, linaloonekana kuwa Suzuki Alto, kutokana na nebo na muundo wake .Gari hilo limeegeshwa kwenye sehemu yenye udongo au kokoto, na nyuma yake kuna ukuta ua au mweusi. Nambari ya usajili KDH 999J, inaonekana wazi likionyesha kwenye gari imesajiliwa inchini Kenya.

Kuna watu watatu, wamesimama katika sehemu inayoonekana kuwa chumba cha maonyesho cha magari. Upande wa kushoto kuna mwanaume aliyevaa suti nyeusi, anayeonekana kuwa mfanyabiashara au muuzaji wa magari.

Ni sehemu ya ndani ya gari, hasa viti vya nyuma. Viti vimefunikwa kwa kitambaa cha rangi ya kijivu na vinaonekana kuwa katika hali nzuri, ingawa vinaweza kuonyesha ishara ya matumizi.

Kuna mwanaume aliyesimama kando ya gari la kifahari. Labda ndani ya eneo ya kuonyeshea magari au duka la magari, amevalia suti ya rangi nyeusi au buluu iliokoza na shati nyeupe iliowazi kifuani. Mkono wake umetulia juu ya paa ya gari.

Ni gari ndogo la abiria aina ya Toyota hiace van ,likiwa limeegeshwa nje. Gari hili lina rangi nyeupe na lina mlango wa pembeni wazi. ikionyesha kuwa linaweza kuwa linatumika kusafirisha abiria.

Kuna magari mawili meupe yanayofanana na magari ya kifahari au ya michezo yakiwa yameegeshwa nje ya jengo. Jengo hilo linaonekana kuwa duka au ofisi na lina bango lenye maandishi AI REEF na maandishi mengi ya kiarabu juu yake.

Ni gari, la abiria, lenye rangi ya fedha ambayo kuwa Toyota HiAce au gari, jingine, la aina hiyo, lililosimama kwenye eneo lenye udongo, au nyasi kavu.

Ni mwanaume akifanya kazi ya kurekebisha gari jekundu la station wagon ambalo linaonekana kuwa katika hatua za ukarabati kwani baadhi ya sehemu zake kama vile mlango wa dereva zimeondolewa.

Gurudumu la gari la kisasa linaloonekana kuwa la Audi kutokana na nembo iliyo katikati ya rimu. Rimu ni za aluminiamu zenye muundo wa spoke nyingi zikiwa safi na zenye kung'aa. Tyre zinaonekana kuwa za mwelekeo mzuri wa matumizi.

Ni gari la rangi ya fedha ambalo linaonekana kuwa Sedan ya kisasa na yenye umbo la kifahari likiwa limeegeshwa katika eneo lenye vigae na kwa mbali nyuma yake kuna dalili ya kituo cha mafuta au eneo lenye magari mengine.

Kuna basi ndogo la rangi ya fedha lililosimama mbele ya kilima chenye rangi ya udongo. Basi hilo lina madirisha yenye rangi nyeusi na kwa upande wa dereva, linaonekana kuwa na sticker au nembo fulani. Magurudumu ya basi yanaonekana kuwa na matope au vumbi.

Maumbo ya ndani ya gari ya kisasa, inayoonekana kuwa SUV, au crossover , ikitazamwa kutoka upande wa dereva, viti vya mbele venye rangi nyeusi, na kushonwa kwa muundo wa kisasa, linaonekana limefunikwa kitambaa, au ngozi, gari lina paa la kioo, ambalo linaonekana wazi.

Gari jeusi linaonekana kuwa ni haina ya Station wagon au Mini Van dogo ikiwa limeegeshwa kwenye eneo la maengesho. Gari linarimu za magurudumu zenye rangi ya elda na vibofyo vya breki vyekundu vinaonekana kupitia rimu nambari ya usajili KCS 18 inaonekana wazi.

Ni gari ndogo la abiria ambalo linafanana na gari la aina ya vani au basi ndogo. Ni nyeupe na ina sehemu ya mbele nyeusi au rangi nyeusi iliyokolea.

Gari jeupe la kisasa aina ya SUV linaloonekana kuwa Volkwsagen Tiguan R-Line likiwa limeegeshwa barabarani. Garii hii lina muundo wa kuvutia mbele, likiwa na taa za mchana zenye rangi ya machungwa zilizowashwa na grill nyeusi yenye nembo ya Volkswagen . Kwenye kioo cha mbele kuna maandishi fulani, labda maelezo ya kuuza gari.

Ndani ya gari, hasa sehemu ya dereva wa abiria wa mbele. Inaonekana kuwa ni gari ya kisasa labda saloon au sedan . Dashbodi ni pana na ina rangi ya kijivu kahawia, ikiwa na mfumo wa redio burudani katikati. Kwenye usukani kuna nembo ya Toyota , inaonyesha kuwa gari, gari hili ni Toyota Mark-X au sawa na hilo.

Kuna mkono mmoja ukimkabidhi mkono mwengine funguo za gari, ishara inayoashiria kukamilika kwa shughuli ya mauzo au uhamishaji umiliki wa gari. Juu ya meza kuna kalamu, baadhi ya karatasi au fomu.

Gari jeusi la kifahari Mercedes Benz ya zamani, likiwa limeegeshwa kwenye barabara yenye lami. Gari hili lina saini ya leseni ya Kenya yenye namba KAG 528U . Upande wa kushoto na nyuma ya gari kuna miti mirefu yenye majani mabichi, ikionyesha mazingira yenye bustani au eneo la makazi iliyotulia.

Gurudumu la gari lenye rimu ya fedha iliyo ng'aa na matairi meusi. Gurudumu liko kwa upande wa kulia wa picha huku sehemu ya mbele ya gari ikiwa gizani. Gurudumu limesimama chini ya barabara iliotengenezwa kwa vigae au mawe na kuna mwanga wa jua au mwanga mwingine ukionyesha sehemu ya barabara.

Kuna kibanda cha kuuza bidhaa za mkono hasa shanga na mikufu yenye rangi mbalimbali. Bidhaa hizi zimetundikwa na kupangwa kwa kuvutia zikionyesha ufundi wa Kiafrika. Shanga nyingi zina muundo wa rangi ya bendera ya Kenya nyeusi, nyekundu na kijani pamoja na rangi nyingine angavu kama buluu, njano na nyeupe.

Kuna mkusanyiko mkubwa wa sketi za kuteleza zikiwa zimetundikwa au kupangwa labda kwenye duka au eneo la kukodisha. Kuna aina mbalimbali za sketi zikiwemo zile za aina ya inline skates .

Soko kubwa na lenye shughuli nyingi linaonekana wazi kutoka juu. Soko hili limejaa mivuli mingi ya rangi mbali mbali kama: nyeupe, nyekundu. Yametumika kuwakinga wachuuzi na bidhaa zao kutokana na jua. Chini ya mivuli kuna rundo la matunda na mboga kama: tikiti maji, maboga na ndizi.

Ni mkusanyiko wa maua mbalimbali yaliyopangwa katika sufuria au ndoo kuashiria kuwa ni duka la maua au soko la maua. Kuna aina nyingi za maua zikiwemo zile zenye rangi nyeupe, nyekundu na ya machungwa zikionyesha utofauti wa mpishi na rangi.

Ni soko, lenye shughuli nyingi labda katika mji wa Pwani, nchini Kenya kama Mombasa, kutokana na majengo ya zamani na mtindo wa biashara ya barabarani. Wafanyabiashara wamejipanga kando ya barabara wakiuza bidhaa mbalimbali kama vile mboga.

Ni corridor au ukumbi mrefu unaoonekana kuwa ndani ya soko au eneo la biashara. Pande zote mbili za corridor zimepakiwa bidhaa mbalimbali zikiwemo nguo, vitambaa na labda bidhaa za sanaa au zawadi.

Bidhaa za sanaa za mkononi hasa vito na mapambo yaliyotengenezwa kwa vitambaa vyenye rangi angavu na mfumo wa kiafrika. Tunaweza kuona vitu vingi vilivyopangwa vizuri kwenye meza. Watu wawili wanaonekana nyuma ya meza. Mmoja amevaa fulana ya superman na mwingine amevaa shati jeupe.

Ni marabota kadhaa ya nguo zilizoshinikizwa na kufungwa kwa kamba nyeusi. Hizi kwa kawaida, hujulikana kama mitumba au nguo zilizotumika ambazo huuuzwa kwa kusafirishwa zikiwa zimefungwa kwa namna hii.

Ni mchongo wa mtu aliyeketi chini ya ngazi au katika eneo la chini huku juu yake kukiwa na umati au wafuasi wa kile kinachoonekana kuwa uwanja wa michezo na ukumbi. Hapa kuna michongo ya wanyama kama vile ndovu na swara twiga.

Ni duka la viatu likiwa na rafu nyingi zilizosheheni aina mbalimbali za viatu vilivyopangwa vizuri. Ukuta wa nyuma una rangi za zambarau na kuna neno ARLING au sehemu ya neno hilo imeandikwa kwa herufi kubwa.

Kuna vibanda vingi vinavyoonekana kuuza bidhaa mbalimbali, katika sehemu ya chini kushoto. Kuna kibanda kinachoonekana kuuza maua na mimea, na mtu mmoja anaonekana amekaa nyuma ya meza. Vibanda vingine vimejaa bidhaa, zisizobainika vizuri kutoka kwa umbali."

Ni duka la viatu, linaloonekana liko katika soko au kando ya barabara. Viatu vimetundikwa na kupangwa kwa njia mbalimbali vikiwa vimeelea juu ya vingine, vimepangwa kwenye rafu. Viatu vingi vinaonekana kuwa ni vya mitumba au vimetumika.

Mkusanyiko wa vito vya shingo na mabangili vilivyotengenezwa kwa kutumia dhanda la kome au cowrie shells , na shanga za rangi mbalimbali zikiwa zimetundikwa kwenye stendi ya mbao. Labda katika soko au duka la zawadi na vitu vya kitambo, na vya kupendeza.

Ni duka au kijiwe cha kuuzia bidhaa mbalimbali zikiwemo labda mapambo au vitu vya sanaa. Kuna bango au meza iliyojaa bidhaa zenye rangi mbalimbali upande wa kushoto na nyuma yake, kuna vitu vingine vinavyoning'inia vikionyesha aina mbalimbali ya bidhaa zinazouzwa.

Ni mtaa wenye shughuli nyingi, unaoashiria soko au eneo la biashara katika mazingira ya mijini, labda katika mji nchini Kenya. Upande wa kushoto, kuna jengo la rangi ya chungwa na maduka yanayoonekana kuuza nguo au bidhaa nyingine.

Rundo kubwa la ndizi zikiwa na rangi tofauti kuazia kijani kibichi hadi njano iliyokomaa. Ndizi hizi zimepangwa kwa wingi zikionyesha kuwa ni sehemu ya soko au mahali pa kuuza matunda. Nyuma yake kuna ndizi zingine na vitu vingine visivyoeleweka vizuri lakini picha inatoa hisia ya wingi wa biashara ya matunda.

Ni duka au kijiwe cha matunda na boga, kuna matunda mengi yalionyeshwa likiwemo ndizi nyingi zilizoning'inia, chungwa zilizorundikana na mananasi yaliowekwa chini, pia kuna kitoweo kingine kama vile tangawizi na labda jengere zikiwa kwenye bakuli.

Ni soko lenye shughuli nyingi, ambalo linaonekana kuwa katika mazingira ya wazi au nusu wazi, pengine baada ya mvua kutokana na kuwepo kwa matope na maji yaliyotuama chini. Wafanyabiashara na wateja wengi wamekusanyika, baadhi wamekaa chini karibu na bidhaa zao.

Ni sehemu ya ndani ya soko, labda soko la ngazi nyingi. Kuna bidhaa mbali mbali zilizopangwa na kuuzwa na watu wanaonekana wakitembea na kufanya biashara. Kuna maduka mengi yenye bidhaa tofauti na pia kuna madirisha makubwa juu yanayoruhusu mwanga kuingia.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi ikiwezekana soko la bidhaa za sanaa za mkono au zawadi, kutokana na bidhaa mbali mbali zilizo pangwa chini au kwenye meza ndogo. Nyuma ya soko kuna majengo marefu na miti ikionyesha kuwa ni soko lililo katikati ya jiji.

Ni soko la wazi lenye shugli nyngi labda barabara au eneo maalum la biashara katika jiji. Kila upande wa barabara kuna vibanda vingi vilivyofunikwa vikionyesha bidhaa mbalimbali kama vile matunda, mboga au bidhaa nyingine, inaonekana kama kuna wauzaji na wanunuzi wengi.

Ni bidhaa mbalimbali za mboga na matunda zilizopangwa kwa uangalifu sokoni au kwenye duka la vyakula. Juu kulia, kundo rundo la nyanya nyekundu zilizopangwa kwenye treli ya plastiki ya njano, na karibu nazo, kuna viazi vyeupe vyenye rangi ya pinki vilivyowekwa kwenye kotoni.

Upande wa kushoto, kuna sehemu ya jengo lenyewe ikiwa na rangi ya kahawia iliyokoza na labda kioo cheusi au dirisha. Sakafu ya balcony ni nyeupe na ina sehemu za njano zinazofanana na matabaka ya mapambo.

Ni mandhari ya jiji lenye majengo mengi, na ghorofa na majengo mengine ya biashara, yakipendekeza kuwa ni eneo lenye shughuli nyingi. Anga lina mawingu mazito, jambo linaloweza kuashiria hali ya hewa yenye mawingu, na kabla ya mvua.

Majengo refu la ghorofa nyingi, ikitazama kutoka chini kuenda juu likiwa na rangi nyeupe iliyokoza. Jengo hili lina balkoni nyingi, moja juu ya nyingine zikiwa na matusi ya chuma yenye rangi nyeusi au kijivu iliyokolea, yaliyopanga kwa muundo wa kuvutia. Upande wa kushoto kuna sehemu ndogo ya jengo lingine lenye rangi ya kijani.

Ni jengo lenye mtindo wa usanifu wa kitamaduni au wa zamani likiwa na rangi nyeupe na madirisha meusi. Inaonekana kuwa na muundo wa U ama L unaozunguka eneo la wazi na ndani au ndogo.

Ni jengo la kisasa la makazi ,likiwa na ghorofa mbili na usanifu wa kuvutia uliotumia mchanganyiko wa rangi zisizokolea, kama vile kijivu na kahawia na kuta zenye madirisha makubwa na sehemu ya nje ikiwa na barabara ya kuingia iliyotengenezwa kwa vigae.

Kuna jengo lenye ghorofa mbili au zaidi likiwa na rangi ya bluu kwenye sehemu ya juu na rangi ya mchanga au kistaarabu chini. Kwenye ghorofa ya chini kuna maduka mawili moja likiwa na milango ya kijani kibichi na jingine milango nyeusi.

Ni jengo la ghorofa nyingi lenye jina North Crest View lililobandikwa juu. Jengo lina madirisha mengi na balkoni kwenye kila ghorofa. Ghorofa ya chini inaonekana kuwa na kuta za chini zilizopambwa kwa mawe au vigae vya rangi ya kahawia.

Ni jengo refu lenye ghorofa kadhaa likiwa limepakiwa rangi ya manjano. Na juu yake kuna jengo ndogo zaidi la rangi ya kahawia isiyokolea lenye paa la buluu. Mandhari ya nyuma ni ya anga la buluu lililo wazi bila mawingu mengi.

Jengo refu labda la ofisi au ghorofa lililopigwa picha kutoka chini ikielekea juu. Rangi za jengo zinaonekana kuwa nyekundu au kahawia na madirisha ya bluu yakiendana na rangi ya anga ya bluu iliyo wazi. Picha inaonekana imepigwa kwa mtindo wa wima.

Bango la rangi ya kijani na bluu lenye maandishi PEARL COURT juu na NORTHLANDS VIEW chini yake. Bango hili limefungwa kwa vikingi viwili vya chuma viliosimama ardhini. Nyuma ya bango, kuna jengo lenye ukuta wa matofali na paa la chuma.

Ni jengo, la ghorofa, au majengo kadhaa yaliko, nyumba, ya kizuizi fulani au uzio, sehemu kubwa, inachukuliwa na, rangi ya bluu, ilikolea, ambayo inaweza, kuwa anga, au labda rangi ya jengo.

Kuna jengo refu lenye ghorofa mingi iliyopakwa rangi ya manjano iliyokoza na mipaka ya zambarau. Jengo lina madirisha mengi madogo yenye fremu za giza, baadhi yakiwa na grili ya chuma. Juu ya jengo kuna tangi kubwa la maji la rangi nyeusi.

Ni jengo la ghorofa ambalo linaweza kuwa nyumba au ofisi likiwa limejificha nyuma ya uzio wa mimea na miti. .Miti hii, hasa mti mkubwa upande wa kulia hutoa kivuli au kuongeza uzuri wa mazingira.

Ni jengo la kisasa. Linaweza kuwa ofisi au jengo la biashara, lenye usanifu wa kuvutia. Jengo lina ghorofa kadhaa, na linaonekana kujengwa kwa vifaa vya kisasa, kama vile kioo na zege.

Kuna majengo mawili marefu ya kisasa yanayoonekana kuwa ya makazi au biashara, yakitazamana kutoka chini kwenda juu. Majengo haya yana muundo wa kipekee na yakitumia rangi nyekundu ilokoza, na nyeupe, ya rangi ya mchanga. Huku sehemu zingine zikiwa na matofali ya rangi ya kahawia. Madirisha makubwa mengi yakiwa na vioo yanaonekana kwenye majengo, yakionyesha ndani wakishi mingi kutoka inje.

Jengo refu la ghorofa linaonekana kuwa la makazi au ofisi, likiwa limejengwa kwa mtindo wa kisasa. Mbele ya jengo kuna ua mrefu wa bati au chuma na miti imepandwa karibu ua huo.

Kuna jengo la kifahari ambalo linaonekana kuwa chini ya ujenzi au limekamilika hivi karibuni, kwani kuna ishara ya kazi baado zinaendelea kama vile vifaa vya ujenzi karibu na lango.

Kuna jengo linalonekana kuwa bado halijakamilika au liko katika hatua za ujenzi, likiwa limetegwa kwenye mandhari kame au iliyo wazi. Jengo hilo lina ghorofa kadhaa na linaonekana kujengwa kwa matofali au zege.

Ni majengo marefu yenye muundo wa kisasa yakisimama juu ya miti. Ina mimea mingine. Huenda ni maghorofa ya ofisi au makazi. Kuna mnara mwingine mrefu mwembamba unaonekana kama spika au antenna upande wa kulia.

Ni ukuta uliotengenezwa kwa muundo wa kufumwa wenye miraba midogo na rangi nyekundu na nyeupe, ikifanana na kikapu kikubwa au mkeka. Rangi zinazopishana zinatoa muundo wa kuvutia na wa kisasa. Juu ya ua kuna sehemu ya miti.

Kuna vichaka virefu vya kijani kibichi vilivyopandwa mbele ya nyumba, vikifanya kama ua au asili au kizuizi. Mbelee ya vichaka hivi kuna mimea mingine midogo yenye majani na rangi ya manjano.

Ni jengo la kisasa, la ghorofa mbili, likiwa na usanifu wa kuvutia, nyumba hiyo, ina mchanganyiko wa vifaa kama vile, vioo vikubwa, saruji, na mbao, vinavyotoa mwonekano, wa anasa, na wa kisasa, kuna balcony , kwenye ghorofa, ya kwanza ilio na hand drill nyeusi.

Ni jengo refu la ghrofa likionekana kuwa la kisasa. Jengo lina madirisha mengi na lina rangi ya bluu na nyeupe. Anga linaonekana kuwa safi na mawingu meupe machache ikionyesha kuwa ni mchana.

Kuna matangazo ya kampuni la udalali wa mali isiyohamishika iitwayo Trivay Smart Agencies Properties Managers . Bango hilo linatangaza huduma za kukodisha zikiwemo bedrooms, single rooms na bed sitters . Pia kuna namba za simu za mawasiliano zilizoorodheshwa.

Ni bango, la matangazo, lililowekwa kwenye nguzo ya umeme, likitangaza majengo ya Highway Heights, Kilimani, bango linaonyesha picha ya jengo la kisasa, na lina ujumbe kuwa ofisi, daraja la A, zinapatikana kwa kuuza, au kupangisha.

Ni sehemu ya duka la kisasa au soko pengine duka kubwa nchini kenya ambapo bidhaa za chakula zimepangwa kwa upande wa kulia. Kuna mkusanyiko wa matunda au mboga nyekundu au ya kahawia.

Ni bango lenye maandishi yaliyogeuzwa .Likisoma seven au Naivas na kitu kinachofanana na hicho likining'inia chini ya jengo kubwa lenye rangi nyeusi kikiashiria biashara au eneo fulani.

Ni ndani ya duka kubwa la bidhaa. Tunaona safu ndefu za rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali upande wa kushoto na nyuma. Kuna wateja kadhaa wanatembea kwenye vichochoro baadhi yao wakiwa na toroli za ununuzi.

Ni mtu akisukuma tolori la ununuzi ,kati kati ya njia mbili ndefu .sarafu zilizojaa bidhaa ndani ya duka kubwa, ambalo linaonekana kuwa nchini Kenya .Rafu zimejaa bidhaa mbali mbali , zikiashiria ukubwa wa bidhaa zinazouzwa.

Ni mazingira ya ndani ya duka kubwa la rejareja au supamaketi likiwa limejaa bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu na stendi. Bidhaa hizi ni pamoja na vinywaji, vyakula na bidhaa nyingine za matumizi ya nyumbani.

Ni duka kubwa au soko la kisasa likiwa na bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri kwenye rafu. Kuna taa nyingi ndogo zinazoning'inia kutoka juu zikitoa mwanga wa kuvutia na kuifanya ionekane kuwa na hali ya joto.

Inaonyesha sehemu ya ndani ya duka la reja reja au maduka makubwa ikionyesha rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbali mbali zilizo pangwa vizuri. Sakafu inaonekana kuwa safi na katikati ya njia ya ununuzi.

Ni mlango wa kuingia kwa duka la carrefour kama linavyoonekana kutoka nje na kuonyesha nembo kubwa ya carrefour iliyo juu ya mlango. Ndani ya rafu zilizojaa bidhaa zinaonekana zikionyesha mpangilio wa duka la kisasa la rejareja.

Ni sehemu ya ndani ya duka kubwa au duka kuu ikionyesha safu ndefu za bidhaa zilizopangwa kwenye rafu. Dari ya duka inaonekana kuwa refu ikiwa na miundo ya chuma na taa nyingi zinazotoa mwanga wa kutosha.

Sehemu ya duka kubwa au supermarket ikiwa na friji ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Tunaweza kuona bidhaa za maziwa kama vile chupa za maziwa na labda mtindi. Pamoja na vinywaji vingine kama vile juisi au soda zilizopangwa kwenye rafu.

Sehemu ya duka la nyama au soko ambapo aina mbalimbali za nyama zimepangwa vizuri kwenye friji ya kuonyeshea. Kuna vipande vya nyama mbichi vya rangi tofauti, baadhi ikiwa na rangi nyekundu iliyokolea na vingine vikiwa vyepesi.

Ni duka kubwa la rejareja kafa, likiwa limewashwa taa usiku. Nembo ya kafa inaonekana wazi kwa rangi ya bluu na nyekundu. Chini ya nembo, kuna maandishi 24/7 mega yanayoashiria kuwa labda duka hili linafunguliwa masaa kumi na manne kwa siku.

Ni sehemu ya ndani ya duka kubwa au gala labda duka la jumla au la rejareja lenye bidhaa nyingi. Kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa, ingawa bidhaa zenyewe hazionekani wazi kutokana na ukungu wa...Taa nyingi zinaonekana kwenye dari.

Ni jengo la biashara, lenye maduka kadhaa. Kwa juu kabisa unaweza kuona nembo ya Bata ambayo kwa kawaida ni duka la viatu. Chini kidogo kuna duka linaloitwa Baus Optical ikionyesha duka la macho.

Ni sehemu ya ndani ya duka kubwa au supermarket . Kuna wanawake wawili wanaoonekana wakiwa mbele ya rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali hasa vyombo vya plastiki kama vile vyombo vya kuhifadhia chakula; bakuli na ndoo ndogo. Mwanamke aliyevaa koti jekundu anaonekana akichukua bidhaa kutoka kwenye rafu ya juu.

Ni sehemu ya ndani ya duka kubwa ikiwezekana duka nchini kenya yenye taa hafifu na bidhaa zilizopangwa kwenye rafu na friji. Upande wa kushoto unaonekana kuwa na rafu zilizo jaa bidhaa mbali mbali. Labda za matumizi ya nyumbani au vitu vidogo vidogo.